Kituo hiki tunaona kinatueleza mahali watu watakapoenda, wakati moto utakapowaka mahali na tunaona kituo hiki kimeekwa mbele ya tangi.

Visanduku hivi tunaona kwa kila kisanduku kimoja kumewekwa kitabu kimoja kumaanisha kwa kila kitabu iko na mambo muhimu pale hawataki kuchanganya.

Wachezaji hawa wawili wanaonekana wako mbioni zao pale mchezaji mmoja ni mwanadada na tunaona anaweza kufunikwa macho lakini ameweza kushikania kamba na huyu hili waweze kukimbia pamoja.

Kitabu hiki kilichopigwa picha tunaona kinaeleza kuhusu kitabu. Pale anasema kitabu hiki ni kizuri, hapo pengine wanasema vitabu hivi ni vizuri. Pale tunaona wanataka kueleza zaidi mambo kuhusu na kitenzi hiki na hivi.